Kwenye uwanja wa kijani kibichi, yupo mwanadada aliye ni kilema, ameshikilia magongo na anaucheza mpira wa kandanda. Amevalia sare za kiKenya.

Mlango uliotengenezwa na mbao umepakwa rangi nyekundu huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi kwenye karatasi nyeupe yanayosomeka, Tr. Agnes Welcome.

Kwenye sakafu , wapo watu wanaotumia machela, wamevalia sare za kufanana zilizoandikwa, KENYA kifuani. Mmoja wao amevalia mkoba wa rangi nyeusi.

Kwenye cover la kitabu kuna michoro tofauti inayoonekana ikiwa ina mswaki, mlo na viatu huku maandishi yanayosomeka Grade 2 Environmental Activity Specialized.

Jengo lililo na rangi ya samawati na nyeupe limeandikwa The Nyali School. Nje yake yapo magari madogo madogo na mtu anayeonekana kutembea.

Kwenye anga, mawingu meupe yametanda. Huku mti mkubwa wenye rangi ya kijani kibichi ukiwa umesimama nyuma ya malango makubwa yanayosomeka, Anestar Coast Academy.

Watu wawili waliovalia jazi, shati nyekundu, moja yenye maandishi Kenya , nyingine Koech, na vinyasa vyeusi wameshika bendera. Chini yao kumeandikwa, Nancy Chelangat Koech, Nationality, Kenyan, Date of birth, Sport, Para athletics.

Watu wawili wakiwa wameshikilia magogo ya kutembelea wanaoonekana kuwa na ulemavu wa miguu wanacheza mpira uwanjani, mmoja akiwa amevalia shati rangi ya kijani na rangi nyeupe.

Kijana aliyevalia shati yenye maandishi Kenya yupo juu ya dau akiwa ameshika mwiko wa kupiga maji ndani ya bwawa.

Mlango wa rangi ya hudhurungi ulio na maandishi Form 1R. Tena ipo komeo rangi ya kijivu wenye mapambo.

Kwenye mazingira yanavutia na kupendeza. Watu wengi waliovalia mavazi ya rangi tofauti wakioonekana kuvuka na kutembea, huku magari mengi yakiwa yamesimamishwa, na kuegeshwa mbele yao.

Jengo kubwa, ilio na milango ya mbao, rangi ya hudhurungi madirisha ya chuma na nguzo nyeupe. Nje kukiwa na mimea, hasa maua ya rangi manjano na kijani kibichi.

Kwenye uwanja wa shule, wapo watoto watatu wanaoangalia darasa lililojengwa kwa matofali. Juu yake kwenye ukuta wa rangi nyeupe limeandikwa, Miche Bora Nursery and Primary School. Na yupo mtu aliyesimama na ngazi.

Kwenye uwanja wa kijani kibichi lipo goli lililoegeshwa neti na wachezaji walio vilema wameshikilia mgongo, wamevalia shati za kufanana zilizoandikwa Kenya.